Mlango wa hudhurungi, umeandikwa na ilani nyeupe wenye maneno meusi, ukiashiria wanafunzi hawawezi kupitia hapo.

Wanariadha wa Kenya wakiwa wanajitayarisha wanafanya zoezi kwa pamoja. Uwanjani kuna wanaspoti wengine kadha wa kadha.

Wanaspoti walio na ulemavu wakicheza kandanda. Wa kando akiwa wa huduma ya kwanza wamevaa rangi ya machungwa, manjano uwanjani.